Tunapata kuna gari. Gari hili lina gurudumu lenye rangi nyeusi halafu kuna chuma iliyomo hapo katikati yenye rangi nyeupe. Gari hili lina rangi nyeusi hivi halafu sakafu lililo hamo lina matofari yenye rangi nyeusi halafu kuna nyasi iliyopita katikakati.

Hii ni biashara ya kuuza magari, kuna magari aina nyingi, kuna gari kama vile Chevrolet, kuna Mazda, zilizo na rangi nyingi nyingi, kuna moja iliyo na rangi ya nyeupe, ingine nyekundu, ingine rangi ya blue ama samawati, na pia magari ni nyingi nyingi ambazo watu wanaweza nunua.

Ishara ya shiminininsurance ambao wanaonyesha watu kwamba, huku wanawajali. Kuna msichana aliye hapa anaonekana ameumia, amevalia shati yenye rangi ya kijani na amevalia suruali yenye rangi nyeusi na pia kuna maandishi ingine yaliyoandikwa Your Safety, Our Priority na namba yao hapo chini.

Hapa kuna wanaume wawili waliokalia kiti nje kando ya biashara ya M-Pesa. Hapo hiyo M-Pesa imeandikwa na rangi ya nyeupe alafu juu chini yayo kuna rangi ya kijani kibichi kando yayo kuna ingine ya Airtel Money yenye rangi nyekundu.

Hii ni duka la kuuza viatu. Kuna viatu vingi nyingi hapa: viatu zinazotumiwa na watu wa kuifanya mchezo, wanaweza pia enda nazo barabarani, zinazotumiwa kusikiti, zina rangi nyingi nyingi na pia zina saizi tofauti tofauti.

Tunaona hii ni biashara ya kuuza insurance ya magari. Kuna gari iliyowekwa hapo ili kuweza kuonyesha watu wanafanya kazi ya aina gani. Halafu hapa wanaandika zile vitu ambazo wanauza. Kuna ya mwezi moja na kuna ya mwaka. Ya mwezi mmoja inaenda elfu moja na ya mwaka moja ni elfu tano.